Nyumba ambazo ni za ghorofa, ambayo watu wanaweza kuishi ili kuendeleza maisha yao ya kila siku na kuweza kufanikiwa, ambayo pia milango yake ni ya rangi ambayo ni ya nyekundu.

Karatasi ambazo zimeandikwa our forest our future ambazo zinawaelimisha watu kuhusu miti na misitu, ambayo ndio inaweza kuleta mvua pale na kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo na pia kuweza kusaidia katika kufanya ardhi ikae vizuri.

Wanaspoti ambao wanaweza kuliendesha baiskeli ambayo inakaliwa na watu wawili, wamevalia nguo ambazo zimeandikwa Kenya na pia wameweza kujifunika kwenye kichwa na kofia ambazo zitawasaidia ili wakianguka wasipate kuumia ambayo ni ya rangi ya nyekundu na pia ina rangi ya nyeusi.

Kitabu ambacho ni Junior English darasa la pili, mahali wanafunzi hutumia darasani, ili kumwelekeza, aweze kuelewa jinsi mwalimu anavyofunza na pia mwalimu hueza kutoa kazi pale na kuwapea ili waweze kusaidika.

Waliokuwa na ulemavu fulani pia wanaweza kuchangia katika kucheza, sehemu ya uwanja, ambapo wanacheza kandanda pale na kufurahia. Kumbuka kwamba, ukiwa na ulemavu sio mwisho wa yote, bali unaweza kuyafanya mambo.

Mwanadada ambaye amevalia shati nyekundu, anaweza kufanya mazoezi ili aweze kufanya mwili wake kuwa bora zaidi. Pia viatu amevalia vyekundu naye troza amevalia nyeusi.

Mwanamume aliyelala chini, lakini hajalala kabisa, nyuma yake ni uga wa uwanja ambao kandanda huchezwa, yeye mwenyewe amevalia shati ambayo ni ya rangi ya nyeusi, pale ambapo pia kuna vumbi na pia inaonekana kwa umbali kuna hema.

Wachezaji ambao wameweza kukimbilia Kenya wakiwemo Kilimani Santos ambaye ameweza kufaulu. Kimani akiongoza kwa mstari wa mbele akiibuka mshindi.

Watoto wanapotoka darasani wanaeza kuenda pale, ili kupata michezo yao kupitia hizo ambazo zitawasaidia kupumzika na pia kuweza kuendelea na michezo ambayo wanaweza ili kutoka darasani waweze kupata.

Mlango wa darasa ambao wanafunzi, huwezi kuingia na kutokea ili wakaweze kupata masomo yao na wawe watu bora katika jamii siku ambazo zaja. Mlango huu umepakwa rangi ambayo ni ya brown .

Watoto wanapotoka darasani, wana mahali ambao wanaeza kuenda nje, ili kufanya mazoezi yao, ambao wanakalia hili ambalo lina rangi ambayo ni ya nyekundu na nyeupe, ili kuweza kupata kupumzika baada ya masomo.

Mlango ambao umeandikwa no exit for students pale warning . Wanafunzi hawafai kutokea sehemu ile kwa sababu huo mlango si wao. Unapotokea pale labda kuna vitu ambavyo vinaendelea. Mlango wenyewe ni wa rangi ya brown .

Jengo ambalo wanafunzi huweza kusomea katika masomo yao ambapo pale kuna chuma ambazo ni za rangi ya nyeusi na pia kuna ukuta ambazo ni nyeupe zilizoweza kushikiliwa na zile chuma.

Namuona Nancy Chelagat Koech ambaye ni Mkenya aliweza kukimbia katika mbio za elfu moja mia tano na akaweza kushinda pale. Ameibeba bendera ya Kenya juu, akaweza kuwasilisha na kuonyesha umaarufu wake katika nyanja hiyo.

Kabati ambayo imegawanywa katika vijisehemu tofauti ambapo faili na vile vitabu ambavyo vinatumika viawekwa na pia vile visizotumika ili viziweze kupata vumbi, angalau viweze kuwa katika shape na muktadha mzuri.